Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yameunganishwa ili kutumika katika ukulima wa mmea huu. Mabomba hayo yakitumika bila mchanga na maji machache.

Mimea midogo ambayo huenda ni michicha imeweza kupandwa Kwa kutumia ukulima wa hydroponic .Mashimo yametengenezwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, yakiwa hayana mchanga mbali maji tupu yaliyoongezwa virutubisho.

Mboga hizi ambazo zimepandwa kwenye chombo cha plastiki, kinapata virutubisho vyake kutoka kwenye maji ambayo yametiwa virutubisho. Mbinu hii ya ukulima inajulikana kama hydroponics , mbinu ambayo haihitaji mchanga.

Mimea midogo ambayo ime pandwa katika vyombo vya kiplastiki vya rangi nyeusi. Mbinu hii ya ukulima inajulikana kama mbinu ya hydroponics . Mbinu ambayo haitumii mchanga badala yake inatumia maji yaliyo na virutubisho vya kutosha.

Ukulima wa hydroponic ni ukulima unaojulikana kuwa ukulima bora kwa sasa kwa sababu hautumii mchanga. Badala yake ni ukulima unaotumia maji yaliyo na virutubisho. Kwenye ukulima huu kuna mmea na umetumia mabomba yenye rangi nyeupe katika ukuzi wake.

Mboga aina ya mchicha zenye rangi ya kijani zimepandwa katika mabomba yenye rangi nyeupe. Mashimo katika mabomba yanaweza kutiwa maji bila mchanga, na maji hayo yakiwa na virutubisho, yanasaidia mimea kuweza kukua vizuri.

Mikebe ya plastiki, imeweza kutumika katika ukulima. Na mimea midogo imepandwa kwenye mikebe hiyo. Mbinu hii ya ukulima inajulikana kama hydroponic , mbinu ambayo haitumii mchanga. Badala yake inatumia maji, yaliyo na virutubisho vya kutosha.

Mmea wa dania ambao mara nyingi unatumika katika mapishi, umenawiri vizuri katika mbinu hii ya ukulima ya haidroponi. Katika mbinu hii kumetumika mabomba yenye rangi nyeupe, kila bomba limetiwa mashimo na labda kutiwa maji yenye virutubisho.

Katika kiwanda hiki cha ukulima, kumepandwa uyoga. Uyoga ukiwa ni wa rangi nyeusi ama ya kijivu, kumepandwa kwenye magunia. Uyoga mara mingi unatumika ama unaliwa pamoja na ugali.

Ndani ya shamba kubwa kuna mboga aina za kabeji ambazo zimepandwa kwa wingi zikiwa na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwenye mistari iliyonyooka. Mboga hizi zinatumika hasa na wengi katika maeneo tofauti.

Ndani ya shamba ambako kumepandwa kabichi kwa wingi. Kabichi zenyewe zikiwa ni za rangi ya kijani na zikiwa ni za umbo la duara. Kwa mbali kuna miti inayozunguka shamba hili ambayo inasaidia kuleta mvua katika eneo hili.

Vitunguu vingi na mbavyo vimetandazwa kwenye sehemu hii, vikiwa ni vya rangi ya zambarau. Mkono unonekana kuvichagua vitunguu hivi labda kwa makusudio kuweza kuviuza kwa wateja wake.

Ukulima huu unajulikana kama ukulima wa chafu ama kivungulio. Kivungulio hiki kimetumia mahema yenge rangi nyeupe ,kinatumika hasa katika ukulima wa vyakula kama nyanya, ama mboga.

Katika kiwanda hiki cha ukulima, kuna vifaranga wengi wadogo baadhi wakiwa ni wa rangi nyeusi huku wengine wakiwa ni weupe. Kuna vifaa tofauti vinavyotumika katika ukulima huu ili kuweza kuwasaidia vifaranga hawa kupata maji pamoja na chakula.

Ukulima wa mboga kwa wingi, ndani ya shamba hili kuna mboga ambazo zimenawiri vizuri zikionekana kuwa za kijani kibichi. Ukulima wa mboga hizi unasaidia katika mapato ya kila siku kwa wanaofanya kazi hiyo.

Shamba kubwa linalojihusisha katika ukulima wa vyakula kwa wingi ambavyo huenda vinauzwa hapa nchini ama kusafirishwa katika nchi tofauti. Malori mawili yanayotumika katika ukulima huu yanaonekana.

Ndani ya kiwanda cha ukulima, kuna ufugaji wa kuku unaoendelea. Kuku hawa wakiwa ni wengi sana na wana faida kama vile nyama ya kuku ama mayai yanayouzwa kwa watu tofauti.

Ndani ya kivungulio ama chafu, kuna ukulima unaoendelezwa wa mimea tofauti kama vile nyanya. Mwanamume ambaye amevalia shati lenye miraba, amesimama akishikilia baadhi ya mmea.

Mashamba makubwa ya kulima majani. Majani haya yameweza kutandazwa vizuri na yanalimwa kwa wingi ili kusaidia kusambazwa nchini na hata pia kuuzwa nje ya nchi.

Ndani ya shamba ambamo kumepandwa mimea wa muhindi, mimea wenyewe umenawiri vizuri na ni wakijani kibichi, miti ambayo imepandwa katika shamba hilo inaonekana kwa mbali, angaa ni ya bluu ikiwa na mawingu enye rangi nyeupe.

Ndani ya shamba ambako kumepandwa mimea iliyo na matawi ya rangi ya kijani kuna bomba kubwa la maji lenye rangi nyeupe vinatumika katika kunyunyizia maji kwa kila mmea. Huenda ni wakati wa ukame.

Ndani ya shamba ambalo limepandwa mimea tofauti, ikitia ndani mahindi. Kuna sola ambazo zinatumika katika kusaidia kupeana nguvu ya kusaidia kunyunyuzia mimea hii.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mmea wa mhindi katika mistari iliyonyooka. Kila mstari wa mmea ukionekana kuwa na maji ama mtaro wa maji kando yake. Mbinu ya umwagiliaji maji inayoashiria kwamba eneo hili huenda lina ukame.

Shamba ambalo linatayarishwa kwa ajili ya upanzi huenda wa mimea tofauti, mitaro ambayo imetiwa maji kutumia mbinu ya umwagiliaji uso inafanya michanga iwe ya unyevunyevu tayari kupanda.

Visehemu vya shamba ndogo, ndogo vimeweza kupandwa mimea tofauti. Katika kila sehemu kuna mabomba yaliyofuatana kwa mistari, yakitumika katika kunyunyizia mimea. Mbinu hii ya unyunyiziaji inajulikana kama mbinu ya matone.

Shamba lililo na udongo wa kahawia. Ndani yake kumepandwa mimea ya kijani kibichi ambayo huenda inatumika kama mboga. Mimea hii imeweza kupandwa katika mistari iliyonyooka. Bomba lenye rangi nyeusi linaoonekana kwa sambamba kwenye mimea ikisaidia kunyunyizia maji.

Ndani ya shamba lililo na udongo mwekundu. Kuna vitunguu vilivyopandwa katika mistari iliyonyooka, vitunguu hivi vikiwa na majani ya kijani kibichi. Katika kila mstari kuna bomba ambalo limepitishwa lenye rangi nyeusi linalosaidia katika kunyunyizia maji.

Mtaro mrefu uliochimbwa ndani ya shamba. Ndani yake kukiwa na bomba lenye rangi nyeupe. Bomba hili lina mifereji ambayo imeweza kupitishwa kuelekea kwenye mimea iliyo katika shamba hili, kusaidia katika kunyunyizia maji labda huenda ni wakati wa ukame.

Katika shamba hili kuna mimea ambayo huenda ni maua ambayo imepandwa kwa wingi. Trekta hii ikitumika katika unyunyiziaji wa mimea hii.

Miche midogo, iliyochimbuka ndani ya shamba, miche hii ikiwa ni ya rangi ya kijani kibichi, katikati ya miche, kuna bomba lenye rangi ya kijivu, ambalo linasaidia katika umwangiliaji maji, katika miche, hili kusaidia mimea kukua.

Shamba ambalo limegaganishwa katika visehemu tofauti. Kila kisehemu kikiwa na mabomba ya maji ambayo yanatumika katika kunyunyuzi mimea iliyopandwa katika shamba hili.

Miche ya mimea ambayo imepandwa kwa mistari sambamba ndani ya shamba hili. Kwa kila mstari kuna bomba ambalo linasaidia kunyunyizia maji moja kwa moja. Mbinu hii ya unyunyiziaji inajulikana kama mbinu ya unyunyiziaji ya matone.

Katika shamba hili kuna mmea wa mahindi ambao umepangwa katika mistari mirefu iliyo sambamba na iliyonyooka. Kwa kila mstari kando yake kuna bomba la maji ambalo linasaidia katika kunyunyiziaa mimea hii.

Ndani ya shamba ambako kumepandwa mimea kwa njia ya utaratibu, ndani ya mistari iliyonyooka. Mimea ikiwa ni ya rangi ya kijani. Katikati kuna mtaro ulio na maji ama mfereji ulio na maji, yanayosaidia katika kunyunyizia mimea hii ili kunawiri.

Shamba ndogo ama bustani ikiwa na mimea iliyochipuka kutoka ardhini. Bomba lenye rangi nyeusi limetumika kuweza kusaidia kupitisha maji kwa kila mmea.